Mimea ya kijani Ikiwemo lettuce na mimea mingine inakuwa kutoka kwenye mashimo yaliyotengenezwa kwenye mabomba, chini kuna masanduku manne ya statili yaliyojaa mimea zaidi mandhari ya nyuma inaonyesha usio ambao uliyoulima na juu yake kuna ukuta wa matofali.

Kuna kisima kidogo tu cha zigi kinachosaidia kusambaza maji mashambani umwagiliaji yanaelekezwa kwa kutumia mifereji midogo kati ya mistari hiyo, mimea inaonekana kuwa changa na ya kijani kibichi ishara ya ukuaji mzuri, pembeni kuna miti michache na majengo madogo kwa mbali mfumo huu wa umwagiliaji unaonekana kurahisisha usambazaji wa maji kwa mimea yote .